Sehemu ya ndani katika eneo la benki, ikiwa imewekewa picha mbalimbali pamoja na mabango, huku ndani yake wateja wakiendelea kuhudumiwa kutoka kwa watoa huduma.

Sehemu ya duka, panapouzwa vinywaji vya aina mbalimbali, pamoja na kutoa huduma ya muziki, huku ikiwa imewekewa meza pamoja na viti, vikisubiri wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa vinywaji vya aina mbalimbali pamoja na kutoa burudani ya muziki ikiwa imewekewa mashefu, na ndani yake pamepangiliwa bidhaa hizo huku zikisubiri wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa vinywaji vya aina mbalimbali na kutoa biriani ya muziki, ikiwa imewekewa mashelfu yaliyopangwa bidhaa mbalimbali, huku muhudumu akiendelea kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa vinywaji vya aina mbalimbali pamoja na kutoa burudani ya muziki, ikiwa imewekewa shelfu ukutani zilizosheheni vinywaji hivyo. Na pembeni kuna viti vinavyosubiri kwa ajili ya kukaliwa na wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa vinywaji vya aina mbalimbali na kutoa burudani ya muziki, ikiwa imejaa watu mbalimbali wakiendelea kuburudika ndani ya jengo hilo.

Sehemu ya duka panapouzwa inywaji vya aina tofautitofauti pamoja na kutoa burudani ya muziki, ikiwa imejaa watu wengi wakiendelea kuburudika huku wakinywa vinywaji hivyo.

Sehemu ya nje katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa magari, ikiwa imepangwa bidhaa hizo zenye aina moja huku zikisubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalouza bidhaa za magari, ikiwa imepangwa bidhaa hiyo aina ya HUNDAI huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya nje, katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari, ikiwa imepangwa magari hayo kwa wingi, yenye rangi nyeupe, huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa bidhaa za magari, ikiwa zimepangiliwa bidhaa hizo huku gari ikiwa wazi kwa ajili ya kuonyesha wateja.

Sehemu ya ndani katika duka linalojishugulisha na wauzaji wa magari, ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo zenye aina tofautitofauti na pembeni kuna meza na juu kuna kompyuta mpakato. Huku bidhaa hizo za magari zikisubili kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari ya aina mbalimbali, ikiwa imepangwa bidhaa hizo, zenye rangi nyeupe ambazo zinasubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa magari ya aina mbalimbali, ikiwa imewekewa bidhaa hiyo, huku mnunuzi akikabidhiwa bidhaa aliyoinunua kutoka kwa muuzaji.

Sehemu ya nje katika duka linalouza magari ya aina tofauti tofauti. Ikiwa imewekewa gari ambalo limefunguliwa Milango huku likisubiri kutizamwa na mteja.

Sehemu ya chini katika ghorofa, ikiwa imewekewa duka linalouza magari, na kupangiliwa bidhaa hizo, ambazo zinasubiri kununuliwa.

Sehemu ya nje, katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa meza na ndani ya duka hilo kuna mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa za kuhifadhia maziwa, ikiwa imewekewa mashine za kuuzia bidhaa hizo zenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, zikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa likiwa wazi, huku limepambwa kwa maputo yenye rangi ya bluu na nyeupe, na pembeni yake katika madirisha wamesimama wateja wa bidhaa hiyo; wakisubiri kupewa huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Sehemu ya nje, katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku mfanyabiashara akiwa amesimama na kushikilia milango ya mashine hiyo.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa likiwa wazi, huku ndani yake kuna mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili. Moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku pembeni yake kuna mashelfu yaliyopangwa bidhaa zingine.

Sehemu ya ndani katika duka panapouzwa bidhaa mbalimbali ambazo ni mikate pamoja na mayai, ikiwa imeekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka, ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri wateja.

Sehemu ya kuuzia bidhaa za kuhifadhia maziwa, ikiwa imepangwa mashine za kuuzia bidhaa hiyo zenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku katikati yake kuna jokofu dogo linalotumika kuhifadhia maziwa.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja kukingia na nyIngine ya kuwekea pesa. Huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa maziwa ikiwa wazi huku wateja mbalimbali wakiwa wamesimama na kusubiri huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Mnunuzi wa bidhaa ya maziwa akiwa amesimama katika dirisha la duka panapouzwa bidhaa hiyo, huku akipatiwa huduma kutoka kwa mfanyabiashara anayeuza maziwa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa majokofu makubwa ya wazi, na ndani yake kumepangiliwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, huku zikisubiri wateja.

Mfanyabiashara wa bidhaa ya maziwa akiwa ndani ya duka lake huku akitabasamu akiendelea kupima bidhaa hiyo katika chombo na pembeni yake kuna jokofu linalotumika kuhifadhia bidhaa hiyo.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa bidhaa zinazotumika kuhifadhia maziwa, ikiwa imewekewa mashine mbili za kuuzia bidhaa hiyo, zenye pande mbili. Moja ya kukingia, na nyingine ya kuwekea pesa, huku zikisubiri kununuliwa.

Watu mbalimbali ambao ni wateja wa bidhaa ya maziwa wakiwa katika foleni huku wakihudumiwa kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo, ambaye anatumia mashine maalumu ya kuuzia bidhaa ya maziwa, yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku pembeni yake kuna majokofu yaliyopangwa vinywaji vya aina mbalimbali.

Mfanyabiashara wa bidhaa mbalimbali akiwa ndani ya duka lake huku akimuhudumia mteja bidhaa aina ya maziwa na pembeni yake kuna mashelfu yaliyopangiliwa bidhaa tofautitofauti zikisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa chombo cha usafiri ambacho ni pikikiki. Huku ndani ya duka hilo, kuna wateja wanasubiri huduma na wengine wakiwa tayari wamekishwa kuhudumiwa kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Mfanyabiashara wa duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali akiweka na kupima maziwa katika chombo huku akiendelea kumuhudumia mteja na pembeni yake kuna mshelfu yaliyopangiliwa bidhaa tofauti tofauti.

Sehemu ya nje katika eneo panapouzwa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo; yenye pande mbili, moja ya kumiminia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Eneo la nje katika duka linalojishughuli na uuzaji wa bidhaa za maziwa. Ikiwa wamesimama watu mbalimbali ambao ni wateja wa bidhaa hiyoo huku wakisubiri huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Sehemu ya nje katika duka linalojishugulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa limewekewa jokofu dogo lililopangiliwa bidhaa hizo. Huku wateja pamoja na mfanyabiashara, wakiendelea kupeana huduma.

Sehemu ya chini katika jengo la ghorofa, ikiwa imewekewa duka linalotumika kuuzia bidhaa za maziwa, ambalo limefunguliwa na kuwa wazi. Huku likisubiri kuhumia wateja.

Sehemju ya duka ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Duka linalojishulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa likiwa wazi na ndani yake kuna wateja wa bidhaa hiyo, wakiendelea kupatiwa huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa bidhaa hiyo.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa; huku mteja akiendelea kujihudumia.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine mbili za kuuzia bidhaa hio zenye pande mbili. Moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mfanyabiashara akiendelea kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya chumba cha biashara kinachotumika kama duka la kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, ikiwa wazi. Huku mfanyabiashara wa duka hilo akiwa ndani akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ndani katika duka panapouzwa bidhaa ya maziwa. Ikiwa imewekewa kabati fupi, ambapo juu yake pamewekwa ndoo ya maziwa yakisubiri kuuzwa kwa wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku mteja akiendelea kujihudumia.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Na kwa nyuma yake kuna mashelfu yaliyowekewa bidhaa nyingine.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa bango, linaloonyesha upatikanaji wa bidhaa hiyo, na ndani yake kuna mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa,

Sehemu ya nje, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili; moja ya kumiminia na nyingine ya kuwekea pesa, ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa mashine za kuuzia maziwa ikiwa imepangwa bidhaa hizo zenye pande mbili. Moja ya kumiminia maziwa na nyingine ya kuwekea pesa, huku zikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa ikiwa wazi, huku mfanyabiashra wa duka hilo akiwa amesimama na kusubiri kuwahudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kumiminia, na nyengine ya kuwekea pesa. Huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa bidhaa za maziwa, wakiwa wamesimama wateja, huku ndani yake kuna mfanya biashara anae wahudumia watu hao.

Sehemu ya duka, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kumiminia. Huku pembeni yake kuna mashelfu yaliyopangwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Sehemu paduka panapouzwa bidhaa za maziwa, ikiwa imewekewa sehemu pa kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mfanyabiashara amesimama na kushikilia mashine hiyo.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, likiwa wazi na pembeni yake kuna mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa ya maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa bidhaa ya maziwa kukiwa wazi, huku mfanyabiashara wa duka hilo amesimama katika mlango akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje, katika duka panapouzwa bidhaa ya maziwa, akiwa amesimama mteja wa bidhaa hiyo, akisubiri kupewa huduma, kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa amesimama mteja anayepewa huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka la maziwa.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa zinazotokana na maziwa ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi, ndani yake kumepangiliwa bidhaa hizo zenye ujazo tofautitofauti katika chupa huku wafanyakazi wakiendelea kupanga bidhaa hizo.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku mteja akiendelea kujihudumia.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine yakuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine yakuwekea pesa huku mteja akiendelea kujihudumia.

Sehemu ya duka, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili, moja yakukingia na nyingine yakuwekea pesa. Huku ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje, katika duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, pamoja na maziwa ikiwa imewekewa majokofu mawili, yaliyosheheni bidhaa hizo. Huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa ikiwa imewekewa mashine mbili za kuuzia bidhaa hiyo zenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku zikiwa zinasubiri wateja.

Eneo la nje katika dukalinalojishughulisha na uuzaji wa maziwa akiwa amesimama mteja, huku akisubiri kuhudumiwa na mfanyabiashara wa duka hilo.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa zinazotokana na maziwa, ikiwa imewekewa mashelfu ukutani, na katikati yake kuna makabati ya wazi, ambayo yamepangiliwa bidhaa hizo, zilizo tayari kwa ajìli ya kuuzwa.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili; moja ya kukingia maziwa na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia maziwa yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa samani za aina mbalimbali ikiwa imewekewa meza na juu kuna stuli ambazo zipo tayari kwaajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka inayojishuhuisha na uuzaji wa samani mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa bidhaa hizo ambazo ni; meza, viti pamoja na makochi, huku vikiwa tayari kwa ajili yakuuzwa.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa samani za aina tofautitofauti, zinazotumika majumbani pamoja na ofsini, ikiwa imewekewa meza pamoja na vistuli vidogo ambavyo viko tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mafundi seremala wakiwa katika mavazi maalum, huku wakitengeneza samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini.

Sehemu ya duka, panapouzwa samani za aina tofauti tofauti zinazotumika majumbani pamoja na maofisini. Ikiwa imepangwa bidhaa hizo, zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu panapo tengenezwa samani za aina mbalimbali zinazo tumika manyumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa bidhaa ambazo ni makochi, vitanda, magodoro pamoja na viti vya plastiki huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya ndani, katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali, ikiwa imepangwa bidhaa hizo, ambazo ni makochi pamoja na vistuli, huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa vitanda vyenye sehemu mbili, juu na chini, ambavyo vinasubiri kuuzwa.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa samani aina tofautitofauti, zinazotumika majumbabi pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa makochi yenye mito, huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya ndani, katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa makochi pamoja na vitanda vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa meza pamoja na viti, ambavyo viko tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka panapo uza samani ya aina tofauti tofauti, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa makochi, viti pamoja na meza ambavyo viko tayari kwaajili ya kununuliwa.

Sehemu ya ndani katika duka panapouzwa samani za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa makochi pamoja meza huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa meza, viti pamoja na kabati, vikisubiri wateja.

Sehemu ya chumba ikiwa imewekewa kitanda chenye pande mbili juu na chini, na pembeni kuna ngazi za kupandia kwenda sehemu ya juu.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na huuzaji wa thamani mbalimbali, zinazotumika manyumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa makochi ambayo yapo tayari kwajili ya kusubiri wateja.

Mafundi seremala wakiwa wamevalia mavazi maalumu ndani ya eneo panapotengenezwa samani aina tofautitofauti, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini huku wakiendelea na shughuli yao ya ufundi.

Sehemu ya ndani katika duka panapouzwa samani za aina mbalimbali, zinazotumika maofisini pamoja na majumbani, ikiwa imepangwa bidhaa hizo ambazo ni makochi, viti, meza na vitanda, huku vikisubiri wateja.

Sehemu ndogo, katika duka panapouzwa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa Kitanda kilichonakshiwa kwa rangi nyeupe na juu yake kuna godoro jipya, huku vikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya ndani, katika duka panapouzwa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imepangwa makochi yenye mito pamoja na meza, huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya duka panaouzwa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa viti ambavyo hutumika kukalia kwa mazingira ya nje na nyuma yake kuna kitanda vikiwa tayari kwa ajili ya kusubiri wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa samani za aina tofautitofauti, zinazotumika maofisini pamoja na majumbani, ikiwa imewekewa na kupangiliwa vizuri, meza pamoja na viti huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalouza samani za aina mbalimbali ikiwa imewekewa makochi pamoja na viti huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya karakana, inayotumika kwa ajili ya kutengenezea samani za aina tofautitofauti, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, huku mafundi seremala wakiendelea na kazi ya kutengeneza samani hizo.

Fundi seremara ambaye ni mwanamke akiwa katika eneo la wazi panapotengenezwa samani za aina mbalimbali, akiendelea na kazi ya ufundi huku pembeni yake kuna nyumba ambayo ni makazi ya watu.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini ikiwa imewekewa makochi pamoja na mito yake ambayo iko tayari kwaajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nje, katika duka linalojihususha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, likiwa limewekewa makochi yenye mito yake, huku yakisubiri kununuliwa.

Sehemu ya chumba katika hoteli, ikiwa imewekewa kitanda pamoja na neti yake ya kisasa, na pembeni kuna makochi. Na mbele yake, kuna meza na kiti, zinazotumika kwa ajili ya kukalia wateja.

Sehemu ya mapokezi katika eneo la hoteli ikiwa wamekaa wahudumu wawili wakiendelea kumuhudumia mteja aliyetembelea eneo hilo.

Sehemu ya mapokezi katika hoteli, ikiwa imepambwa picha ukutani na ua katika sehemu ya kuegemea, huku muhudumu akimhudumia mteja.

Sehemu ya eneo ya kupunzikia katika hoteli ikiwa imewekewa thamani nzuri ambazo ni; makochi, meza pamoja na viti, hulu ikinakshiwa pamoja na rangi ya bluu na nyeupe.

Wahudumu wawli katika hoteli ambao wapo katika sehemu ya mapokezi, wakimhudumia mteja huku pembeni kuna makochi yaliyowekwa kwajili ya kupunzikia wateja.

Sehemu ya kupumzikia katika hoteli, ikiwa imepangwa viti vizuri na meza ambazo zimewekewa maua ya kupendeza, na pembeni yake kuna mahali pa mapokezi huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ndani katika hoteli ikiwa imewekewa meza pamoja na viti vilivyopangiliwa vizuri, huku wateja wakiendelea kufurahia huduma zinazotolewa hotelini hapo.

Sehemu ya hoteli. Ikiwa imewekewa viti pamoja na meza. Huku mhudumu akiendelea kuhudumia wateja, katika eneo lililonakshiwa na kupangiliwa vizuri.

Sehemu ya soko panapouzwa bidhaa za hela mbalimbali, ikiwa imepangwa bidhaa hizo huku wafanyabiashara wakiendelea kuhudumia wateja ndani ya soko hilo.

Mfanyabiashara wa duka linalouza bidhaa tofautitofauti, akiwa amevalia barakoa, huku akimuhudumia mteja wake; huku pembeni yao kukiwa na shelfu zenye bidhaa tofautitofauti, zikisuburi kununuliwa.

Wafanyabiashara mbalimbali wakiwa katika eneo la soko huku wamepanga bidhaa wanazoziuza ambazo ni nyanya. Wakisubiri na kuendelea kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imepangwa bidhaa aina ya nguo, huku wateja wakiendelea kuchagua na kununua bidhaa hizo. Ndani ya soko panapouzwa vitu vya aina mbalimbali.

Sehemu ya soko panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali, ikiwa imepangwa zao la nyanya katika mafungu yenye bei tofauti tofauti, huku mfanyabiashara akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo ni taa, ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo huku mfanyabiashara wa duka hilo akiwa ndani akisubiri kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo alipopanga bidhaa anazouza ambazo ni matunda aina ya ndizi, maembe pamoja na mananasi. Huku akisubiri kuhudumia wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za matundamatunda.

Mfanyabishara akiwa ndani ya soko, katika eneo alipoweka bidhaa anazouza, huku akiendelea kumhudumia mteja bidhaa aina ya nyanya.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti. Ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo kwa chini, huku wateja wakiendelea kutazama na kuchagua kwa ajili ya kununua.

Wafanya biashara mbalimbali, wakiwa katika eneo la soko panapo uzwa bidhaa za aina tofauti tofauti wakisubiri kuwahudumia wateja. Huku wamepangilia bidhaa wanazo uza ambazo ni nyanya, vitunguu pamoja na matunda mengine.

Sehemu ya soko, ikiwa imepangwa vitu vya aina tofautitofauti vinavyotumika majumbani, ambavyo ni: nyanya, dagaa, mchele, nazi pamoja na matunda, yakisubiri wateja na pembeni yake kuna watu wanaopita ndani ya soko hilo.

Sehemu ya chini katika soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imepangiliwa matunda ya aina mbalimbali ambayo ni maembe ndizi pamoja na maboga huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofautin ikiwa imepangwa mazao ya mbogamboga ambazo ni: nyanya, vitunguu maji, pilipili hoho, viazi pamoja na njegere. Huku mfanyabiashara akiwa ameketi akisubiri kuhudumia wateja.

Mfanya biashara wa genge akiwa kwenye vazi maalum, huku akimkabidhi kifuko kilichojaa mbogamboga mteja wake aliyemtembelea, na kwa nyuma yao kuna bidhaa anazouza zikisubiri wateja.

Wafanyabiashara wakiwa ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, huku wakiwa wamepanga bidhaa zao katika vyombo vya plastiki wakisubiri kuhudumia wateja.

Mfanya biashara akiwa ameketi pembeni mwa bidhaa anazo uza ambazo ni maharage, njegere, pilipili, vitunguu swaumu pamoja na nyanya, huku akisubiri wateja ndani ya soko panapo uzwa bidhaa za aina mbalimbali.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo alilopanga bidhaaa anazouza ndani ya soko panapouzwa bidhaaaa za aina tofautitofauti ,huku akiendelea kumuhudumia mteja.

Sehemu ya wazi ambayo iko pembezoni mwa barabara, ikiwa imepangwa bidhaa za aina tofautitofauti, huku wateja wakiendelea kununua bidhaa hizo na wengine wakipita katika barabara.

Mfanyabiashara akiwa ameketi, katika eneo alipoweka bidhaa zake, ambazo ni: nyanya, vitunguu maji, tangawizi, pamoja na mbogamboga. Huku akisubiri wateja, ndani ya soko panapouzwa bidha za aina tofautitofauti.

Mfanyabiashara wa matunda ambayo ni machungwa, maepo, ndiz,i pamoja na matikiti maji, akiwa amesimama pembezoni mwa bidhaa hizo ndani ya soko wanapouza bidhaa za aina tofautitofauti huku akisubiri wateja.

Mfanyabiashara akiwa ameketi karibu na bidhaa anazouza, ambazo ni: mbogamboga, nyanya, maharage pamoja na pilpili hoho, huku akitabasamu na kusubiri wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa mashelfu, ambapo pamening'inizwa bidhaa aina ya viatu, kwa watoto wa umri mdogo. Huku viatu hivyo vikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa vyuma vya kuning'niza nguo za aina mbalimbali. Huku wateja wakiendelea kutazama na kuchagua bidhaa hizo kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa, panapopatikana maduka ya aina mbalimbali, ikiwa imewekewa machuma, yaliyoning'inizwa makoti ya kiume, huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa vyuma vilivyotumika kuning'inizia nguo na juu yake kuna midoli iliyovalishwa bidha hio huku vikisubiri kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imepangiliwa mikoba mbalimbali ya wanawake katika ukuta, huku wateja wakiendelea kutazama na kuchambua bidhaa hizo kwa ajili ya kununua

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekwa makabati ya ukutani, yenye uwazi huku ndani yake kumepangiliwa nguo mbalimbali za kiume zikisubiri wateja.

Sehemu ya chini katika duka kubwa, ikiwa imewekewa masharti ya kiume na pembeni kuna makoti, huku bidhaa hizo zikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa makabati ya wazi, yaliyoning'inizwa nguo za aina tofautitofauti, na juu yake kuna midoli inayotumika kwa ajili ya mapambo, na kwa kuchezea watoto, ikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka, katika eneo panapopatikana maduka mengi yanayouza bidhaa mbalimbali. Ikiwa imepangwa bidhaa tofautitofauti, huku zikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa iliyonashkiwa kwa taa nzuri, ikiwa imewekewa vyuma vilivyotumika kuning'inizia nguo na katikati kuna meza ambayo pia imewekewa bidhaa hiyo kwa juu huku pia ikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekwa midoli iliyovalishwa nguo za kiume na kwa nyuma yake kunabidhaa hizo zinazosubiri wateja.

Sehemu katika duka kubwa, ikiwa imewekewa samani za aina mbalimbali, ambazo ni viti, meza, pamoja na vistuli, vikisubiri kununuliwa, huku wateja wakiendelea kutizama bidhaa hizo ndani ya duka hilo.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa mashefu, ambayo ndani yake yamepangiliwa biskuti za aina tofautitofauti, huku zikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa mashefu ya wazi, huku ndani yake kumepangiliwa vinywaji vya aina mbalimbali na mteja akiendelea kuchagua kwa ajili ya kununua.

Sehemu katika duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu yaliyosheheni bidhaa za aina mbalimbali, huku mteja akiendelea kutazama na kuchagua bidhaa hizo kwajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa majokofi marefu yaliyopangwa bidhaa za aina tofautitofauti huku zikisubili wateja.

Sehemu ndogo katika duka kubwa, ikiwa imewekewa bidhaa mbalimbali aina ya mbogamboga, huku mteja akiwa amesimama pembeni akitizama na kuchagua bidhaa hizo kwaajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imepangiliwa vifaa vya majumbani vinavyotumia umeme, ambavyo ni; majiko, majokofu pamoja na runinga, vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa na kupangiliwa makabati ya wazi. Na ndani yake kumewekewa bidhaa za aina tofautitofauti, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi huku yamepangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti zinazosubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa makabati ya wazi, na ndani yake kumepangiliwa vinywaji vya aina mbalimbali, vikiwa tayari kwaajili ya kusubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imeekewa makabsti ya wazi yaliyopangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti, huku zikisubiri kununuliwa na wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imeekewa mzani unaotumika kupima bidhaa za aina mbalimbali, huku mteja akipima tunda aina ya nanasi ambalo tayari amekwisha kulinunua.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa majokofu marefu yaliyopangiliwa ndani yake vinywaji vya aina mbalimbali huku vikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa vyuma vinavyotumika kuning'inizia bidhaa, huku pembeni yake kuna makabati ya wazi yaliyowekewa bidhaa nyingine aina ya viatu vikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa makabati ya wazi na ndani yake kumepangwa bidhaa za aina mbalimbali ambazo ni sabuni, huku zikisubiri wateja.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa za aina tofauti tofauti ikiwa imewekewa mashefu ukutani. Huku ndani yake kumepangiliwa bidhaa hizo, zikisubiri wateja.

Sehemu ya ndani katika duka kubwa, ikiwa imewekewa makabati ya wazi ambayo yamepangwa viatu, huku pembeni yake kuna bidhaa za aina nyingine zikisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa majokofu yaliyofunikwa kwa vioo, huku ndani yake kuna bidhaa za aina tofautitofauti na mteja akiendelea kuchukua bidhaa hizo kwa ajili ya kununua.